Bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji, zimewekwa dukani ili kuuzwa ndani ya vifungashio tofautitofauti vyenye maandishi ya kumuelekeza mkulima namna bora ya kutumia na kupata matokeo yaliyo sahihi.

Kifungashio aina ya chupa ambacho kinahifadhiwa kwenye boksi na ndani yake ipo dawa kwaajili ya wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbwa na paka, inawatibu magonjwa mbalimbali nakuwaacha wakiwa na afya njema.

Kifungashio aina ya chupa ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki na kuhifadhiwa kwenye boksi ndani yake ipo dawa kwa ajili ya wanyama wote wanaofugwa nyumbani kuwaponya, kuwa na afya nzuri na kuwaacha wakizaliana kwa wingi.

Kifungashio aina ya boksi chenye rangi nzuri ya kijani, ndani yake zimewekwa dawa kwa ajili ya wanyama wa nyumbani kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo zinazowatibu minyoo ya aina tofautitofauti.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji zimepangwa kwa wingi kwenye mistari iliyonyooka ili kumuwezesha mteja kuzifikia kwa urahisi. Huku wengine wameketi wakiendelea kusimuliana mambo mbalimbali.

Chupa ambayo ni kifungashio, kilichowekwa dawa ambayo inatibu wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mbuzi, kondoo au ng'ombe na kuwaacha wakiwa na afya bora inayopelekea kuzaliana kwa wingi na kumpati amfugaji faida.

Kifungashio aina ya chupa ambacho ndani imeifadhiwa dawa kwa ajili ya mifugo kama vile ng'ombe, ili kuwatibu na kuhakikisha wanabaki na afya bora na kuzaliana kwa wingi.

Bidhaa nyingi za kilimo pamoja na dawa za mifugo zimewekwa dukani kwenye vifungashio tofautitofauti, vikiwa na maelezo yanayomwelekeza mtumiaji namna bora ya matumizi.

Kifungashio ambacho ndani yake yamewekwa madini maalumu kwa ajili, ya vifaranga na kuku ili kuwawezesha kukua kwa haraka na kuzaliana kwa wingi.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya hema waliotengeneza na kuifunika ili kuhifadhi mbolea za wanyama tofauti na hatimaye iweze kupatikana samadi inatumika kukuza mazao.

Kifungashio aina ya boksi ndani yake imewekwa dawa maalumu, kwa ajili ya matibabu ya ng'ombe hasa wanaoshambuliwa na magonjwa mbali mbali ya ngozi kama vile kunyonywa damu na kupe.

Kifungashio aina ya boksi ndani yake inapatikana dawa kwa ajili ya wanyama wanaofugwa majumbani kama vile mbwa ambazo wanapatiwa kwa kidonge ili kuweza kupooza homa ambayo ni kali na kuwaacha wakiwa na afya bora.

Vifungashio tofauti tofauti ambavyo ndani yake zipo bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji zikiwa nje zimewekewa maandishi yanayomsaidia mkulima au mfugaji kuweza kujua namna bora ya kutumia na hadi siku ambayo itaisha muda wa matumizi.

Ndani ya kiwanda kidogo cha duka la pembejeo za kilimo zinafungwa bidhaa mbalimbali, ili kuhakikisha hazitapitisha hewa na kuharibika kabla ya muda wake wa matumizi kuisha na kuwapatia hasara kubwa wale ambao wanaziuza.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake inahifadhiwa dawa maalumu kwa ajili ya ngozi hasa kwa wanyama kama vile mbwa na paka, inayowaondolea wadudu ambao wanafyonza damu yao.

Nje ya duka kubwa ambalo linauza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kilimo, mifuko miwili ambayo ndani yake ipo mbolea inayouzwa kwa ajili ya wakulima kustawishia mazao, ambapo wakifika wanaitazama kabla ya kuingia ndani na kufanya manunuzi.

Kifungashio ambacho ndani yake ipo dawa kwa ajili ya mifugo wa nyumbani, kama vile ng'ombe, mbuzi au kondoo; zinazowatibu minyoo mbalimbali na kuwaacha wakiwa na afya bora.

Kifungashio ambacho ndani yake ipo dawa kwa ajili ya ng'ombe, mbuzi na kondoo, ambayo wanapewa kwa mfumo wa kuchomwa sindano inayowasaidia kupunguza na kuondoa kabisa homa kali.

Wataamu wawili ambao wamejikita kwenye suala la kutengeneza mbolea ya samadi na sasa ipo tayari kwa ajili ya wakulima hasa wa mboga za majani walioshauriwa kuitumia aina hii ili kuepuka ile ambayo ina kemikali nyingi.

Kifungashio aina ya chupa, ambacho kinahifadhiwa kwenye boksi maalumu, ndani yake ipo dawa kwa ajili ya mifugo ya nyumbani kama vile Mbwa na Paka, inayotuliza homa kali ndani ya muda mfupi.

Kando ya barabara ya vumbi yameegeshwa magunia mengi makubwa yaliyojazwa zao la biashara aina ya viazi mviringo, huku mkulima akitembea kusubiria nguvu kazi ije kusaidia kuyabeba na kuyaingiza kwenye gari.

Moja ya zao la biashara aina ya ndizi, migomba yake imepandwa ikiwa kwenye hatua za awali kabisa kabla ya kuchanua maua na kutoa matunda ili waweze kujifaidisha wakulima na familia zao.

Mkulima ambaye anajishughulisha na upandaji wa bustani ndogondogo kando ya nyumba yake ameweka mimea ya aina tofautitofauti kwenye vitalu, na sasa anakaribia kuzichuma hasa mboga za majani na kuzitumia kwenye familia yake.

Zao la biashara aina ya kabichi, limevunwa kwa wingi na kuwekwa kando ya barabara ya vumbi, ili kurahisisha usafiri pale ambapo gari litafika kuzipakia na kuanza safari ya kuzipeleka kwenye soko la mjini.

Kwenye shamba kubwa ambalo limelimwa zao la biashara aina ya karoti baada ya kuchambuliwa na kupatikana zile zilizo bora zaidi yale makapi yanawekwa kwenye ardhi, ili yeyote anayehitaji kutumia kwenye familia aweze kujipatia.

Zao la biashara aina ya ndizi tayari zimefikishwa sokoni na mikungu imepangwa kwaajili ya wateja wote, hasa wa rejareja wanao kwenda kuzipika majumbani na hata kwenye migahawa.

Miti ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani na imezaa kwa wingi, wakati ambapo mkulima anazichuma baadhi ambazo zipo tayari ili kwenda kuzichakata na kuzitumia kwa ajili ya chai kwa familia yake.

Wanawake wawili, ambao wamepanda miti ya maembe shambani na sasa wameyavuna baadhi, ili kwenda kuyaangalia wao na familia, kuona kama yamekomaa na baadaye kwenda kumuita mnunuzi kuja kuyavuna na kupeleka sokoni.

Vijana wachapakazi na wanaojituma kwa bidii wanaendelea kuvuna nanasi kwenye shamba walikoajiriwa, ili kuhakikisha wanaziweka vizuri kwenye maboksi na baadae kupakiwa kwenye usafiri na kuingizwa kiwandani.

Shamba kubwa limepandwa miti ya mipapai imeazaliana kwa wingi ambayo kiwandani inachanganywa na matunda mengine kama vile papai na embe, na juisi nzuri huuzwa madukani.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba walipopanda zao la biashara aina ya mahindi, wamekata miti yake na sasa wanayamenya toka kwenye majani ili kuyabeba na kuyakusanya eneo moja, kuyakausha na baadaye kupeleka kiwandani.

Maboksi mengi yenye rangi ya bluu yamejazwa zao la biashara aina ya parachichi, ambazo zinasafirishwa na kupelekwa kwenye masoko yaliyoko nje ya nchi ili kumpatia mkulima faida iliyo kubwa.

Vijana wawili wakiume ambao ni mtu na kaka yake wametumwa na wazazi wao kwenye shamba kubwa la kahawa, ili kuzichuma baadhi zilizoanza kuiva kwenda kuzichataka; na kupata ya kutumia kwenye chai ya asubuhi katika familia yao.

Wakulima ambao wameajiriwa ili kuyamenya mahindi toka kwenye maganda yake, na baadaye yaweze kuanikwa zaidi mpaka kufikia kiwango kinachohitajika kwenye kiwanda na kwenda kuchakatwa na baadaye unga kwenda kuuzwa mtaani.

Miti mingi ya papai ambayo ni mbegu refu, imepandwa kwenye shamba kubwa na tayali imetoa matunda yanayosubiliwa na mkulima yaweze kukomaa, kuiva kuchumwa na kupelekwa kiuza kiwandani kwa bei ya jumla.

Wakulima wamejaa katika shamba lililopandwa zao la biashara aina ya nanasi, ili kuzichuma na baadae kuzipakia kwenye maboksi yenye rangi nyekundu na safari ya kuelekea kiwandani kuanza. Ambazo kuchanganywa na matunda mengine na kupatikana juisi iliyo nzuri.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akiwa kwenye shamba lake na chombo mkononi, ili kuzichuma zote ambazo tayari zimekomaa na kuiva na kujiandaa kuzipeleka kwenye soko ambalo liko kando ya kijiji anachoishi.

Zao la biashara aina ya kahawa zinavunwa kwa wingi shambani na wakulima wanaendelea kuzikusanya eneo moja, ili badae gari litakapo fika liweze kuzipakia na safari ya kuelekea kiwandani ianze.

Ndani ya hema ambapo zimepandwa pilipili hoho ambalo ni moja ya zao la biashara, zinavunwa kwa wingi zenye ukubwa ambao utaleta ushindani zikifika sokoni.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akizifunga kutoka kwenye ardhi, ili kuhakikisha matunda yake hayagusani na udongo na kuoza haraka kabla hayajakomaa na kumpatia faida ya kutosha.

Migomba michache ambayo imepandwa kando ya nyumba sasa imetoa ndizi ambazo zinasubiriwa ziweze kukomaa, kuvunwa na mkulima kuweza kuzitumia kwake na familia.

Wakulima ambao walipanda zao la biashara aina ya viazi mviringo na sasa wamevuna kwa wingi, wameweka kwenye mifuko wakijiandaa kuanza safari ya kuelekea sokoni.

Wanawake kwa wanaume wanaendelea kuzibeba kahawa, ambazo wanazivuna shambani na kuzikusanya kwenye eneo moja; ambalo linafikika na gari, ili kuzipakia na kuanza safari ya kupeleka kiwandani.

Wanawake walioajiriwa kwenye shamba kubwa lililopandwa zao la biashara aina ya viazi mviringo ili kuvuna na kuvikusanya eneo moja, na baadaye kufungwa kwenye mifuko na kushonwa ili safari ya kuelekea kiwandani iweze kuanza.

Wakulima ambao wanajishughulisha na kilimo cha biashara. Wamepanda nyanya, na sasa baadhi zimeanza kuiva, wanapita na kuzichuma, ili baadae kwenda kuziuza kwa majirani waliowazunguka.

Zao la biashara aina ya viazi vitamu vimechimbwa toka kwenye ardhi, kusafishwa na baadae kukusanywa eneo moja. Na sasa wakulima wanajiandaa kuviweka kwenye maboksi na safri ya kuelekea sokoni kuanza.

Zao la biashara aina ya nyanya baada ya kuchumwa na kuwekwa sehemu moja, mteja amefika na kujichagulia zilezilizo bora zaidi ili aweze kuzilipia na kuanza safari ya kuzipeleka kiwandani.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho zimevunwa kwa wingi shabani na mwanaume kijana akizikagua kabla ya kuanza safari ya kuzipeleka kiwandani kusindikwa, na baadaye kupatikana bidhaa nyingine kama vile viungo vya chakula.

Wanaume wawili ambao wamechuchumaa na kuzishika nyanya ambazo ni mbichi, mmoja ni mkulima na mwingine ni mtaalamu wa kilimo, wakati wakijadiliana mambo mbalimbali yatakayoleta tija na faida kubwa kwenye zao hili.

Zao la biashara aina ya mihogo, ambayo inatumiwa sana na waumini wa dini ya kiislamu wakati wamefunga mwezi mtukufu wa ramadhani na kuweza kujipatia chakula cha jioni.

Ndani ya mifuko ambayo imejazwa udongo uliyochanganywa na mbolea aina ya samadi inayotokana na wanyama, zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa na zimestawi kwa wingi.

Wakulima ambao wamejikita kwenye zao la ndizi shughuli ambayo wameifanya kwa miaka tele na kuwapatia uzoefu wa kutosha, na kugundua ya kwamba mikungu imekuwa ni mikubwa na yenye uzito kuliko migomba na sasa wanaiwekea miti itakayosaidia isivunjike kabla hazijakomaa.

Ghala maalumu ambalo linatumika kuhifadhia zao la biashara aina ya kahawa, mwanamke akiendelea kuzisambaza ili kuhakikisha haziwezi kuoza kabla ya kusafirishwa na kupelekwa kiwandani.

Wanafamilia ambao wameketi chini nje ya nyumba yao, wakiendelea kufanya kazi ya kuzichambua kahawa zile ambazo ni bora zaidi, ili kuzipeleka sokoni kuwauzia wateja ambao wanazipeleka kiwandani.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye viriba vyeusi vilivyowekwa udongo ambao haujachanganywa na mbolea ya samadi, hivyo kupelekea mazao yake kuwa madogo na yasiyokuwa na ushindani sokoni.

Shamba kubwa ambalo limepandwa miti ya kahawa wakati huu ambapo linachanua maua, nyuki wengi husafiri kutoka mbali na kuja kufyonza majimaji ya maua haya ilikwenda kutengeneza asali.

Kwenye ghala lililotengenezwa kienyeji, mahindi mabichi baada ya kuvunwa yaliletwa na kufungwa ili kuhakikisha yanapata jua na kukauka vya kutosha, na hatimaye kumenywa toka kwenye maganda yake na kupelekwa kwenye mashine kusagwa.

Mkulima ambaye amewekeza nguvu zake na fedha nyingi kwenye zao la biashara la aina ya nyanya, matokeo yake amepata matunda makubwa ambayo anajiandaa kupeleka sokoni, ambapo atauza kwa bei ya juu kuliko wale ambao wamepeleka yakiwa na umbo dogo.

Migomba michache ambayo imepandwa kando ya nyumba yenye makazi ya watu, imefungwa kwa kutumia mifuko maalumu, ili miale mikali ya jua isiendelee kuipiga na kukauka na kumpatia mkulima hasara.

Shamba limepandwa mimea ya aina mbili mahindi na tunda la tikiti maji, ambalo kwa kawaida linauzwa mitaani na wajasiriamali wadogowadogo, kwa kukatakata na kuweza kuuza kwa vipande.

Msichana aliyesafiri kutoka mjini, tayari amefika kijijini kwenye shamba ambalo limelimwa zao la biashara aina ya viazi mviringo, ili kuweza kuvinunua na kupeleka kuuza, hasa kwenye masoko yaliyopo nje ya nchi.

Zao la biashara aina ya pilipili kali zimezaliana kwa wingi na zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa maji peke yake bila udongo na zimestawi kwa wingi.

Zao la biashara aina ya nanasi zimevunwa kwa wingi, na sasa zinawekwa kwenye maboksi maalumu ambapo zitasafilishwa na kupelekwa kwenye masoko ya kimataifa, ambayo yanapatikana nje ya nchi.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kuandaa bustani ndogondogo kwenye jamii yake ambapo mazao yakishapatikana anayatumia kwa ajili yake, familia na wale wote ambao wamemzunguka.

Wanajamii wengi ambao wameajiriwa kwenye ghala lililohifadhiwa mahindi baada ya kuvuna akiwa mabichi na sasa yamekauka, ili kufanya kazi ya kuyamenya toka kwenye maganda yake na baadaye kupelekwa kwenye mashine na unga wa kuuza madukani kupatikana.

Pembezoni mwa mji katika kijiji ambacho kinajishughulisha na ulimaji wa zao la biashara aina ya kahawa, wanaendelea kuzichambua baada ya kuzikusanya eneo moja ili zipatikane zilizo bora zaidi na kupeleka sokoni.

Katika shamba kubwa ambalo udongo wake umejaa utajiri mkubwa wa rutuba, wananchi wanaendelea kuchimba viazi mviringo kutoka kwenye ardhi, ili baadaye kuviweka kwenye magunia, kushona na safari ya kuelekea sokoni kuanza.

Zao la nyanya ambalo ni la biashara, limevunwa kwa wingi shambani. Na sasa mkulima anauza bei ya rejareja kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ambapo wanakwenda na kuziuza kwenye magenge yalioko mtaani.

Nyanya nyingi zimevunwa kwa wingi, kwenye shamba ambalo lipo kando ya barabara ya vumbi, inayowarahisishia wakulima kupata usafiri wa haraka na kuanza safari ya kuelekea sokoni, ambapo wanaziuza kwa bei ya jumla.

Wanaume wawili waliovaa mavazi yao ya sare kwa ajili ya kazi wameajiriwa kwenye shamba kubwa lenye migomba mingi ili kuweza kuvuna ndizi ambazo tayari zimekomaa na kuzikusanya eneo moja ili safari ya kuelekea sokoni iweze kuanza.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara aina ya nanasi zimemea na kustawi vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa na baadae kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Migomba michache imepandwa kando ya nyumba ambayo wanaishi wanajamii tofautitofauti ikiwa bado haijaanza kutoa maua na badae kupatikana ndizi zitakazotumika kwenye familia.

Mwanaume ambaye ni mkulima asiyekuwa na elimu ya kutosha kuhusiana na vile ambavyo inavyotakiwa kutumia mbolea inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo, ili kustawisha mazao yake na sasa amepata hasara vile ambavyo nyanya hazijazaliana kwa wingi.

Miti mingi ya kisasa ya mapapai, imepandwa kwenye shamba kubwa na sasa imezaa matunda mengi, mkulima akisubiria yaweze kukomaa, kuiva na kuyachuma, kupeleka kuuza kiwandani.

Kijana wa kiume ambaye anafanya shughuli za kilimo katika kijiji kilichopo pembezoni mwa mji, akiyafurahia majira ya mavuno baada ya kuzivuna nyanya kwa wingi shambani akijiandaa kuelekea sokoni.

Mmoja ya wanawake kati ya wengi ambao wameajiriwa kwenye shamba kubwa lililolimwa mazao ya biashara, wakiendelea kufanya kazi kwa kuyakusanya na kuweka kwenye vyombo, ili baadaye safari ya kuyakusanya na kupeleka sokoni iweze kuanza.

Mbegu za nyanya zimepandwa kwenye viriba vilvyojazwa udongo uliochanganywa na mbolea na sasa zimeota na kustawi, na miche yake ipo tayari kuamishwa kwenye mashamba makubwa.

Zao la biashara aina ya tikitimaji, zimevunwa kwa wingi shambani zikiwa na muonekano mkubwa, utakaoleta ushindani kwenye masoko hasa ya nje ya nchi, kutokana na vile ambavyo mkulima kijana wa kiume amewekeza kwa wingi.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akipita na kuzikagua, ili kugundua sababu iliyofanya matunda kubwa madogomadogo na yasiyokuwa na ushindani sokoni.

Mkulima ambaye ana elimu na maarifa ya kutosha, juu ya kilimo cha kisasa amepanda mimea na tayari imetoa matunda yapo karibia kuvunwa na kupelekwa kiwandani.

Mkulima wa zao la biashara aina ya ndizi, ambapo amekua akifanya kazi hii kwa miaka tele, na kujipatia uzoefu wa kutosha, sasa ameitumia mifuko, kuifunga migomba, ili kuhakikisha miale mikali ya jua, haiwezi kuipiga na kukauka.

Mkulima ambaye amevuna kwa wingi zao la biashara aina ya kabichi na kuziweka kando ya barabara na kusubiria usafiri, ili aweze kuzisafirisha na kuzipeleka kwenye soko kubwa nje ya nchi na kujipatia faida kubwa.

Bustani ambayo imetengenezwa vizuri kwa mpangilio ambapo imezingirwa na msitu wa majani mengi na miti, huku mkulima akijiandaa kuzichuma mboga mbalimbali na kwenda kuzitumia na familia yake.

Wanawake wawili ambao wanajishughulisha na kilimo cha mboga za majani, wanaendelea kuzipalilia ambazo tayari wameshazichuma kwa awamu kadhaa, ili waendelee kufaidika wao na majirani.

Vitalu vya mimea tofautitofauti vimepandwa ndani ya hema, na tayari miche yake inakaribia kukomaa na kuuzwa kwa wateja, hasa wale ambao wanakwenda kuipanda kwenye misitu ya kiasili.

Wakulima wamepanda zao la biashara aina ya vitunguu maji na tayari wameweka mabomba, ili kuweza kuvimwagilia kwa wingi na hatimaye kujipatia mazao na faida.

Wanajamii ambao wamejitolea kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na hewa ambayo ni bora, wanapalilia kitalu cha miti waliyoipanda ili baadae kung'oa na kupeleka kwenye misitu iliyopo pembezoni na kijiji.

Miti mingi ya papai imepandwa kwenye shamba na kutokana na upungufu mkubwa wa rutuba, mazao yametoka machache hivyo kumpatia hasara kubwa mkulima ambapo aliwekeza fedha zake na mali nyingi.

Shamba kubwa ambalo linatumika kwenye kilimo cha biashara limepigwa matuta na kuacha njia za watembea kwa miguu, ili wanapokuja na kuzitunza miche kwa kupalilia na kuweka mbolea, wasiweze kuzikanyaga.

Shamba kubwa ambalo hutumika kwa ajili ya kilimo cha biashara, mimea mbalimbali imepandwa juu ya matuta marefu yaliyonyooshwa, na mabomba ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji tayari yamewekwa, ili kuhakikisha yanamwagilia na mavuno mengi kupatikana.

Wanaume wawili wanaoishi pembezoni mwa mji na kufanya shughuli zao za kilimo, wanaendelea kuzivuna karoti shambani kuzijaza kwenye maboksi ya plastiki, ili kuandaa safari ya kuelekea sokoni.

Mtaalamu wa kilimo kutoka serikalini, amemtembelea mkulima kwenye shamba lake. Akimpatia maarifa ya kutosha na mbinu mbalimbali, zitakazo mwezesha kujipatia kipato kikubwa kutokana na mazao anayoyalima.

Miche mipya ya miti ya papai imepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa na mkulima anayafurahia majira ya mavuno yaliyo karibuni kutokana na vile ambavyo yamezaliana kwa wingi na ni makubwa yatakayoleta ushindani sokoni.

Ndani ya hema iliyosanifiwa kujengwa na kuwezekwa kwa mtindo wa kisasa, imepandwa mimea tofautitofauti na mechi yake inaendelea kustawi vizuri mpaka itakapokomaa na kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Kijana ambaye ni mkulima, anajihususha na bustani ndogondogo kwenye jamii yake, na sasa anaendelea kuzimwagilia mboga za majani, ambazo ameshazivuna kwa awamu kadhaa, ili aendelee kufaidika.

Vitunguu maji ambavyo ni moja ya zao la biashara vimepandwa kwa wingi kwenye shamba ambalo udongo wake umejaa rutuba ya kutosha na kusababisha viweze kustawi na kuzaliana kwa wingi.

Zao la biashara aina ya nyanya zimevumwa kwa wingi shambani na kupangwa vizuri kwenye maboksi, ambapo safari ya kuelekea kiwandani inaanza kwenda kuzisindika na baadae kupatikana bidhaa nyingine.

Mwanaume ambaye amevalia mavazi yake ya kazini, akiwa shambani anabeba matikiti maji ambayo ameyavuna na kukusanya eneo moja, akiwa amejaa furaha tele akifurahia msimu huu wa mavuno.

Mbegu za mboga za majani zimewekwa na kupandwa kwenye eneo ambalo ardhi yake imejaa rutuba ya kutosha na kusababisha kuota, na sasa zinaendelea kustawi vizuri.

Mashine pamoja na vifaa vyenye rangi nyeupe ambavyo ni maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa zimewekwa tayari ndani ya hema na mimea imepandwa ikiendelea kustawi vizuri kutokana na maji ambayo yamechanganywa na virutubisho mbalimbali.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwenye mabomba maalumu ndani ya hema, ambayo ime funikwa pande zote ili kuhakikisha jua kali hazipati na kukauka kabla ya kukomaa.

Mashine ya kisasa imetumika kupanda mboga za majani aina ya spinachi. Ambazo zinashauriwa na wataalamu wa afya, kutumika kwa wengi hasa kwa wazee ambao wamepoteza uzito.

Katikati ya shamba kubwa mashine ya kisasa ya kilimo aina ya trekta inaendelea kulima na kutifua udongo, ili kuhakikisha unachanganyika vizuri na mbolea ya samadi iliyomwagwa juu yake .

Mashine ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kilimo cha kisasa zimewekwa na mboga za majani, zimepandwa zikiwa zimestawi kwa wingi na zinakaribia wakati mzuri wa kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Mashine za aina tofautitofauti ambazo ni kwa ajili ya kilimo cha kisasa zimewekwa tayari ili kuwarahisishia wakulima kutokutumia nguvu kubwa, kutoka jasho na kupata faida iliyo ndogo.

Ndani ya hema iliyosanifiwa na kujengwa vizuri na kuezekwa kwa mtindo wa kisasa, mimea imepandwa na tayari imestawi kwa wingi, mkulima akisubiria wakati mzuri wa mavuno.

Shamba kubwa la mazao ya biashara, wanaume anaiendesha moja ya mashine ili kukata nyasi zote zilizojaa, na baadaye kuzikusanya na kupeleka kutumika kuwa malisho ya wanyama kama vile ng'ombe na mbuzi.

Mwanaume ambaye amebobea kwenye kilimo cha kisasa yupo katikati ya shamba lake akitumia mashine kusawazisha na kuyafikia mashimo huku amevalia viatu maalum vinavyomkinga na madhara yanayoweza kutokana na wadudu walioko kwenye ardhi

Mashine tofauti ambazo ni za kisasa, na zinatumika kwenye kilimo katika harakati za kumsaidia mkulima na kumpumzisha, kufanya kazi nyingi, na kutumia nguvu kubwa na badae kujipatia faida kidogo.

Mashine ambazo zimetengenezwa maalumu kwa ajili ya shughuli za kisasa , mimea imeota, miche imepandwa inaendelea kustawi kwa wingi na mkulima akiyasubiria kwa hamu kubwa majira ya mavuno.

Katikati ya shamba kubwa, moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo inaendelea kuyakata majani mengi yaliyoota ili baadaye paweze kulimwa na wakulima kuendelea na shughuli zao.

Katikati ya shamba kubwa mashine yenye rangi nyekundu ya kisasa inaendelea kuyakata majani mengi yaliyoota, na wafugaji wanayachukua na kupelekea mifugo yao kama vile ng’ombe au mbuzi.

Shamba kubwa ambalo limetoka kukatwa majani mengi yaliyokua yameota. Mashine ya kulimia aina ya trekta tayari imefika ili kuendelea na ulimaji na baadae wakulima kuanza safari yao yakuzisia mbegu.

mashine ambazo zimetengenezwa kwaajili ya kilimo cha kisasa tayari zimewekwa na mboga za majani zimepandwa, zimestawi kwa wingi mkulima akisubiria ziweze kukomaa na wakati wa mavuno kufika.

Mashine ambazo zinatumika katika kilimo cha kisasa, zimewekwa vizuri na zimepandwa mboga za majani, pamoja na mauwa vyote kwa pamoja vimestawi vizuri na kumpatia mkulima matumaini ya kuendelea vizuri.

Mashine kubwa ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa hasa cha biashara, zimefungwa kwa ustadi mkubwa ndani ya hema na tayari baadhi ya mimea imepandwa na inaendelea kustawi vizuri.

Mashine tofautitofauti ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa, zimesimamishwa imara kwenye sehemu ya shamba na kupandwa mimea ambayo ni nyanya, zikiwa zinakaribia kuchanua maua na kutoa matunda.

Mashine za kilimo ambazo ni za kisasa, zimewekwa imara na tayari mimea imepandwa, ikiendelea kustawi vizuri kutokana na maji yaliyochanganywa na virutubisho yanayotumika kumwagilia.

Shamba kubwa ambalo ni la mazao mengi ya biashara, limejaa majani na sasa mashine zimefika ili kuanza kuyafyeka na baada ya kukusanywa, kuchomwa na wakulima kupanda mbegu.

Eneo dogo la shamba kubwa; mkulima anatumia moja ya mashine ili kusawazisha ardhi ikae vizuri na kujiandaa kusia kitalu kwa kutumia mbegu tofautitofauti, ambazo baadae miche yake ikipatikana anahamishia kwenye shamba kubwa.

Mwanaume ambae anafanya shughuli za kulima mashamba makubwa ya mazao ya biashara kwa miaka mingi, na kujizolea umaarufu na uzoefu wa kutosha, anaendelea kuhakikisha ya kwamba anawapatia wakulima eneo bora na na kuzipanda mbegu zao, kwa kutumia moja ya mashine ya kilimo aina ya trekta.

Moja ya mashine ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa katikati ya shamba kubwa ambalo tayari limelimwa kwa kutumia trekta, ikiendelea kusawazisha na kufukia mashimo.

Mashine ya kilimo ambayo inatumika na wakulima katika kuwarahisishia kazi za kilimo ambazo wangetumia nguvu kubwa na kuzifanya kwa kutumia jembe la mkono, na sasa anaendelea kusawazisha mashimo na mawe ambayo yapo shambani ili kuhakikisha anapata tambarare ya kutosha na kupanda mazao.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ipo katikati ya shamba kubwa ambalo huwa linapandwa mazao ya biashara, kuanza kuyakata majani mengi yaliyoota baadae kuchomwa na wakulima kuendelea na shughuli zao.

Mwanaume mchapakazi na anayejituma yupo juu ya mashine ya kilimo aina ya trekta, anaendelea kuhakikisha analima shamba vizuri na baadae kuwapatia nafasi wakulima kuendelea na shughuli zao.

Mashine tofautitofauti ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa zimefungwa tayari kwenye eneo moja ndani ya hema ililojengwa vizuri, kusanifiwa na kufunikwa sehemu zote tayari kwa kupanda mimea tofautitofauti.

Moja ya mashine ya kisasa ambayo inatumika kukata nyasi kwenye mashamba kwenye viwanja na hata ukoka, imewekwa katikati ya majani mengi ili kuanza shughuli hiyo na kuacha mazingira yakiwa masafi na yanapendeza.

Mashine maalumu na za kisasa zilizotengenezwa nje ya nchi na sasa zimeletwa, ili kuwarahisishia wakulima hasa wa vijijini, wasiendelee kutumia nguvu kubwa na fedha nyingi, na hatimaye kujipatia faida kubwa inayoendana na kile kilimo walichokifanya.

Samaki ambao wanafugwa nyumbani kwa ajili ya urembo wakiwa na rangi zao nzuri za kuvutia, wanaendelea kuogelea kwenye chombo ambacho kimewekewa maji mengi pamoja na virutubisho tofautitofauti.

Samaki ambao wana rangi nzuri za kumvutia kila mtu anayeingia mahali ambapo wanafugwa, wanaendelea kuogelea ndani ya chombo kilichowekwa maji, wakikua na kuongezeka kila siku.

Moja ya wavu ambao umetengenezwa maalumu kwa ajili ya uvuaji wa samaki, upo katikati ya ziwa na tayari wameingia ndani yake baadhi, ambao wanakwenda kutengenezwa vizuri na kuuziwa wateja waliyolizunguka.

Bwawa dogo ambalo limewekwa kando ya ukuta wa nyumba linatumika kufugia samaki ambao wakivuliwa wanakuwa ni chakula cha familia, limezingirwa kwa mawe ambayo yanaweka ulinzi.

Mwanaume ambaye amesimama kando ya bwawa lililochimbwa na kutengenezewa vizuri na baadae kufunikwa kwa ajili ya uvunaji wa samaki, ambao wamewekwa ndani na kuwekewa chakula pamoja na virutubisho mbalimbali.

Samaki mkubwa mwenye rangi zake nzuri zinazofanana na kitenge cha kiafrika, akiongelea na kuinjoi maji ambayo yamewekwa kwenye chombo ambacho anafugiwa ili kuhakikisha anaendelea kusitawi.

Samaki wazuri wenye rangi za kupendeza ya nyeupe, pinki na nyeusi wanaendelea kuogelea ndani ya chombo kilichojazwa maji, na dawa ambazo zinawakinga na magonjwa mbalimbali.

Samaki wawili mkubwa na mdogo wenye rangi ya pinki inayofanana, wakiendelea kuogelea kwenye chombo kilichowekwa maji yaliyochanganywa na virutubisho na chanjo, ili kuhakikisha wanakua vizuri.

Bwawa dogo, lililochimbwa kando ya nyumba ya makazi ya watu, ambalo linatumika kufugia samaki. Limejazwa maji mpaka juu na kando upo mfuniko uliotengenezwa kwa mbao, unaotumika kufunika wadudu wengine wasiweze kuingia.

Mazao mbalimbali ya chakula yanauzwa kama vile njugu mawe, maharage, ambayo vyote vinapimwa kwa kutumia kikombe, kwa sababu ya ukosefu wa mizani maeneo haya ya vijijini.

Katika duka lililoko mtaani, zinauzwa nafaka za chakula tofautitofauti kwa wale watu wote ambao wananunua kwa rejareja, na kwenda kuziandaa kwa ajili ya familia.

Nafaka mbalimbali za chakula kama vile maharage, karanga ,mtama ,ulezi zinauzwa sokoni na mteja akifika kupimiwa kwa kutumia chombo aina ya saado sio mizani kama ambavyo imezoeleka.

Bidhaa mbalimbali za chakula zimewekwa kwenye vikapu zikiendelea kuuzwa, ambapo mteja anapimiwa kwa kutumia chombo aina ya sado; na yeye anakwenda kuziandaa, kuzisafisha vizuri na kuzitumia kwa ajali ya familia.

Eneo rasmi ambalo limetengwa kwa ajili ya upandaji vitalu vya miti, na sasa miche imekuwa na kustawi kwa wingi, hivyo naye mkulima anafurahia majira haya ambapo atauza kwa watu mbalimbali hasa wa misitu.

Mwanaume ambae amejitolea ili kuhakikisha jamii inapata afya nzuri na hewa iliyo safi, wakati ambapo anaendelea kuvisia vitalu vya miti na baadae kwenda kuvipanda kwenye msitu ulio karibu na makazi ya watu.

Wanaume ambao wamejikita kwenye kilimo cha kuandaa vitalu, ambapo wanaipanda miche ya miti tofauti tofauti na kuwauzia wateja, ambaye mmoja wapo amefika na amepokea anajiandaa kuondoka kwenda kupanda kwenye bustani yake ya nyumbani."

Mwaume ambaye amejikita kwenye sekta ya kuuza miche ya miti tofauti tofauti, kwa ajili ya misitu, akiwa na furaha wakati ambapo anawaonyesha kazi kubwa aliyoifanya kwa miezi michache.

Watunzaji wa mazingira wakiwa kwenye kitalu cha miti walichokipanda, wakati ambapo miche yake inakaribia kukomaa vizuri na kuing'oa kuihamishia kwenye misitu, ulio karibu na jamii iliyo wazunguka.

Mwanaume ambaye amekuwa akisia vitalu vya miti aina tofautitofauti na anatumia mfumo wa mkono kumwagilia, ili miti itakapokomaa vya kutosha aweze kuing'oa na kwenda kuipanda kwenye misitu.

Mwanaume anayefanya shughuli zake za kilimo pembezoni mwa mji, anaendelea kumwagilia vitalu vya miti kwa kutumia mkono, ili baadae miche itakavyokomaa vya kutosha aweze kuihamishia kwenye msitu.

Moja ya eneo la msituni likiwa na njia ya watembea kwa miguu, imepita kando ipo nyingine inayoelekea kwenye pango ambalo watalii mbalimbali hutoka kwenye mataifa yao na kuja kuingia na kutalii.

Mimea imepandwa kwa kutumia mabomba ya kilimo cha kisasa na imestawi vizuri, mkulima anasubiria iweze kukomaa majani yake na kuwauzia watu ambao huyatumia kuchemshia na mizizi na kupata dawa ya asili.

Kifaa maalumu ambacho kinatumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitegemei udongo, tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa na zimemea na kustawi vizuri zikisubiriwa kukomaa, kuchumwa wakulima kuzitumia kwenye familia yake.

Mimea mbalimbali ya maua mazuri imepandwa kwenye mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa, na tayari ipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa kabla ya kuanza kuchanua na majani yake kupanuka.

Mboga za majani aina ya chainizi ambazo zinasifika kwa utajiri wake mkubwa wa vitamini na madini mengi, zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo.

Mwanaume ambaye ni mkulima, ambaye amejikita kwenye kilimo cha kisasa kinachotegemea maji peke yake bila udongo, na mimea aliyoipanda imestawi kwa wingi akisubiria wakati mzuri wa mavuno kufika.

Mabomba yenye rangi nyeupe ambayo yanatumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa kinachotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho bila kutumia udongo, tayari mimea imepandwa na inaendelea kustawi vizuri na kukaribia wakati wa kukomaa, kuchumwa na kutumika kama mboga za majani.

Mimea imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho kinategemea maji yaliyochanganywa na virutubisho bila udongo, na tayari miche imekua ikiendelea kustawi ikiwa ni pamoja na maua mazuri yanayowekwa ndani na kufanya nyumba kuvutia zaidi.

Mashine ambayo ni maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa, imewekwa ndani ya chumba na tayari zimepandwa mboga za majani, zimestawi kutokana na virutubisho ambavyo vipo kwenye maji yanayotumika.

Juu ya mabomba yenye rangi ya bluu na nyeupe tayari mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa ambazo zinasifika kwa utajiri wake mkubwa wa vitamini, na zinashauriwa kutumika katika kila mlo mmoja kwa siku.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa wingi kwenye mashine maalumu zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa na kutokana na maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali zimestawi kwa wingi.

Ndani ya mabomba ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa, mimea tofauti tofauti imepandwa na kutokana na maji yaliyochanganywa na virutubisho imestawi kwa wingi na kuyafanya mazingira yavutie.

Mimea ya mboga za majani aina ya chainizi imeota na kustawi kwa wingi, kutokana na utajiri mkubwa wa virutubisho vilivyopo kwenye maji yanayotumika kwaajili ya kiimo cha kisasa.

Vifaa ambavyo vinatumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo ila maji maalum yaliyochanganywa na virutubisho, yametumika kupanda mboga za majani na zimestawi kwa wingi.

Mabomba ambayo ni maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa yanayomrahisishia mkulima asitumie nguvu kubwa wakati wa kusia mbegu, kupanda miche na kuendelea na shughuli zote, ili kumpatia fursa ya kupumzika na kupata mavuno ya kutosha.

Muonekano wa mizizi ya mimea ambayo imepandwa kwenye maji iliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, hivyo kuifanya kuwa na kuwa mirefu na kuhakikisha majani yaliyoko juu yanastawi kwa wingi.

Mimea ya aina mbili ambayo ni majani ya maboga na giligilani zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa maji yasiyohitaji udongo na kutokana na virutubisho imestawi kwa wingi.

Moja ya mmea ambao umepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa umemea na kustawi vizuri kutokana na maji ambayo yamechanganywa na virutubisho mbalimbali, huku mkulima akisubiria kukomaa na majira ya mavuno kufika.

Muonekanao wa chini wa mmea uliopandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa cha kutumia maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, mizizi ni mirefu na imeenda chini zaidi.

Mboga za majani zimepadwa kwa wingi kwa kutumia kilimo cha kisasa, ambazo wataalamu wa afya wanashauri zitumike kwa wingi hasa kwa watoto wenye utapia mlo, ili kuweza kureja kwa haraka kwenye afya zao walizokuwa nazo hapo awali.

Mabomba maalumu yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa, kinachotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho bila udongo, tayari mboga za majani aina ya chinizi zimepandwa na kustawi vizuri.

Sehemu kubwa ya shamba yamewekwa mabomba maalumu, yanayotumika kwa kilimo cha kisasa, na kupanda mboga za majani zilizostawi kwa wingi kutokana na virutubisho vingi vilivyopo kwenye maji yanayotumika.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa, mkulima amezipanda mboga za majani aina ya chainizi na tayari zimeota zikiwa katika hatua za mwanzoni kabisa, huku akiendelea kuzitunza mpaka zikomae.

Mimea imepandwa mwenye mashimo na vifaa ambavyo ni vya kisasa ambavyo havitegemei udongo ila maji peke yake mimea inaendelea kustawi huku mkulima akisubiria majani yake yakomae kuyavuna na kuyatumia kutengeneza dawa ya asili.

Bomba kubwa jeupe limesimamishwa ambalo linatumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho tofautitofauti bila kutegemea udongo, mimea tayari imeota na inaendelea kustawi vizuri.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa mkulima amepanda mimea tofautitofauti kwenye mashine ikiwa ni maua mazuri ya kundeni na yanakaribia kukomaa, na kuuzwa kwa watu wote hasa wanaopenda kupendezesha nyumba zao.

Mashine ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho na madini mbalimbali tayari mimea imepandwa imestawi vizuri na mkulima anaendelea kuiangalia kwa umakini, na hatimaye waweze kupata mavuno mengi.

Vifaa maalumu kwa ajili ya kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo ila maji yaliyochanganywa na virutubisho tofautitofauti, zimewekwa na mimea tayari imepandwa ikiendelea kustawi.

Kifaa maalum ambacho kimeingizwa ndani ya nchi, kinachotumika kwaajili kilimo cha kisasa kisichotumia udongo ila maji peke yake kikiwa kimewekwa tayari kwa mkulima kuanza kusisia mbegu zake.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa, kinachotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho, mkulima mwenye bustani ndogo ya nyumbani, amepanda maua ambayo yanatambaa na yamestawi kwa wingi, yakiendelea kufanya mazingira yapendeze.

Mashine maalumu kwa ajili ya upandaji wa mimea mbalimbali inayotegemea maji bila udongo tayari imepandwa yakiwemo maua na mboga za majani zikiwa katika hatua ya kati kabla ya kuelekea kukomaa na kuvunwa.

mwanajamii ambaye anapenda bustani amepanda maua yanayotambaa na mengine tofauti, kwenye vyombo ambavyo vinatumia kilimo cha kisasa,, ambacho kinategemea maji yaliyowekwa virutubisho tofauti bila udongo.

Mkulima amepanda mimea tofautitofauti kwa kutumia kilimo cha kisasa kwenye mashine zinazotumia maji yaliyochanganywa na virutubisho, na sasa inastawi kwa wingi akingojea wakati wa mavuno ufike.

Mimea imepandwa kwenye mashine za kisasa zinazotegemea maji bila udongo imestawi vizuri, mkulima akisubiria majani yake yakomae kuyachuma na kuchanganya na mizizi mingine, na hatimaye kupatikana dawa ya asili.

Mboga za majani aina ya maboga zimepangwa kwa kutumia mfumo wa kisasa ambao inategemea maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, zimestawi vizuri na zinakaribia wakati wa kukomaa na kuchumwa.

Shamba kubwa ambalo limepandwa zao la biashara aina ya chai tayari majani yake yamestawi kwa wengi yakisubiria kuvunwa kupelekwa kiwandani na baadaye bidhaa mbalimbali kupatikana zinazotumika kwa ajili ya kifungua kinywa cha asubuhi.

Wakulima wanafanya shughuli zao kwenye kijiji ambacho kipo mbali na mjini, wamevuna kahawa nyingi na kuzikusanya pamoja, ili kumsubiria mteja anayetoka kwenye kiwanda hufika kuzikagua, kuzinunua na kuanza safari.

Mboga za majani aina ya mnavu zimestawi kwa wingi na kuwa na kijani kibichi, kutokana na kuzingirwa na kufunikwa kwa kutumia hema inayozikinga na miale mikali ya jua.

Katikati ya shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha biashara, trekta inaendelea kulima na kuhakikisha udongo wote unachanganyikana na kuondoa magugu, ili wakulima waendelee kuzisia mbegu.

Wanawake ambao wameajiriwa kwenye shamba kubwa lililopandwa maharage kwa matuta, wanaendelea kupalilia kwa kung'oa majani mengi ili yasiweze kuyasonga na kuiachia nafasi ya kuzaa kwa wingi.

Ndani ya banda la kuku wamejaa wengi wa kienyeji wenye rangi moja nyekundu, wanaendelea kula chakula na maji yaliyochanganywa na madini ili kuhakikisha wanaupata uzito unaohitajika kwenye soko la kimataifa.

Katikati ya shamba kubwa ambalo hupandwa mazao ya kilimo, moja ya mashine imesimama ikiwa na wanaume wawili juu yake, wanaojiandaa kuzikata nyasi nyingi, ambazo zimeanza kukauka na baadae kuzichoma, hivyo kuwapatia wakulima fursa ya kuendelea na shughuli zao.

Mkulima ambaye amejitoa kwa hali na mali zake kuwekeza kwenye shamba kubwa, ambalo amezipanda mboga za majani na matokeo yake zimestawi Kwa wingi zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa.

wafanyakazi wa kiwandani wakiwa wamevalia mavazi yao ya rangi ya bluu na kofia maalumu, zinazowasaidia kujikinga na uchafu na kuhakikisha wanaendelea kuzichambua nyanya vizuri; ili ziweze kuziingizwa kwenye mashine, kuchakatwa na kusindikwa.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa, ambazo huwa zinatumika kwenye chakula cha nyumbani na hata kwenye maeneo ambayo wajasiriamali wadogowadogo wanapika chakula aina ya chipsi.

"Mwanamume ambaye ni mkulima wa kando ya mji anapita kwenye shamba lake alikopanda maharagwe na mahindi akivikagua ili kujion nea endapo kuna wadudu wanaoshambulia, aweze kununua dawa na kushughulika nao.

Nigomba mingi imepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa ikiwa kwenye hatua zinazokaribia kuchanua maua na baadaye kutoa ndizi ili mkulima aweze kujipatia faida kubwa majira ya mavuno yatakapofika.

Ndani ya hema ambayo imejengwa vizuri kwa ajili ya kilimo cha kisasa; mwanaume amesimama imara huku akionyesha zao la biashara aina ya nyanya ambazo amezipanda na sasa tayari zimetoa matunda.

Muonekano wa nyuma wa ng'ombe wengi waliojaa kwenye zizi wakati wanaendelea kujipatia malisho ya majani, yaliyowekwa mbele yao ili baadaye waweze kutoa maziwa ya kutosha kwa mfugaji.

Nyanya ambazo zimevunwa kwa wingi shambani, zimeletwa kiwandani na sasa zinaandaliwa ili baadae ziweze kuingizwa kwenye mashine kuchakatwa na kusindikwa ili zipatikane bidhaa nyingine.

Baada ya parachichi kuvunwa toka shambani sasa zinawekwa kwenye maboksi maalumu ili ziweze kuwekwa kwenye usafiri, na kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko ya kimataifa yaliyopo nje ya nchi.

Wakulima wawili wakiwa ndani ya hema walipozipanda nyanya ambazo ni moja ya zao la biashara, na sasa wanazifunga kwa kutumia kamba kwenye miti ili kuhakikisha haziwezi kukaa chini na kuozeshwa na udongo.

Shamba kubwa lililopandwa miti ya kahawa na imetoa matunda mengi ikiwa yameanza kuiva, huku mkulima akipita na kukagua ili kujihakikishia yote yamekomaa na kuanza msimu wa mavuno.

Moja ya mashine za kisasa ambazo zimeingizwa ndani ya nchi zikiwa ni mpya kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kuwarahisishia na kuwafanya wasitumie nguvu kubwa na uwekezaji mkubwa na hatimaye kupata faida isiyokidhi vigezo.

Ndani ya hema kumepandwa mimea ambayo imestawi kwa wingi, kutokana na matumizi mazuri ya mbolea, inayofanya kemikali zake kukuza mazao kwa haraka na hatimaye mkulima kujipatia faida kubwa.

Shamba kubwa la kilimo cha kisasa zimepandwa kabichi ambazo ni zao la biashara, zikiwa zimestawi vizuri na katika hatua yake ya kati kabla ya: kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Kuku wengi wa kienyeji wamejaa ndani ya banda kwenye rangi zao nzuri za kufanana, zinazowafanya kupendeza na kuwa na mwonekano mkubwa unaotokana na kula vyakula vilivyochanganywa na madini mbalimbali.

Ng'ombe wengi wamejaa kwenye zizi ambalo limetengenezwa kawa kutumia marighafi za chuma wenye rangi zao nzuri zinazofanana, wamekula mchana na kushiba wakisubiria jioni kukamuliwa maziwa ambayo yanakwenda kupelekwa kiwandani.

Ndani ya hema iliyosanifiwa na kujengwa vizuri ikifunikwa pande zote kumetengenezwa bustani na kuwekewa matunda, huku njia ya watembea kwa miguu ikiwa imeachwa ili kuhakikisha anayefanya kazi ya kupalilia au kuweka mbolea anapata sehemu ya kupita.

Kijana wa kiume amesimama ndani ya shamba lake, ambako amelima zao la biashara aina ya nyanya, amezifunga tayari,m kwenye mti, akisubiria majira ya kuchanua maua na matunda na hatimaye mavuno kufikia.

Mwanaume ambaye ni mkulima na mwenye maarifa mengi ya kuhusiana na kilimo cha kisasa, akipita katikati ya tuta ndani ya hema aliyoijenga na kuiezeka vizuri, na mazao ambayo ameyapanda, yamestawi kwa wingi.

shamba kubwa ambalo limelimwa tayari na kupigwa matuta mabomba yanayotumika kwenye mfumo wa kisasa wa umwagiliaii, yamewekwa kwenye ardhi kuhakikisha mbegu zilizo siwa zinaota kwa wingi.

Shamba kubwa ambalo lipo kwenye kijiji, limelimwa na kupigwa matuta usawa wa mbegu na tayari mabomba ya umwagiliaji yamewekwa ili kuhakikisha mimea inapata unyevunyevu wa kutosha mchana na usiku na kuzaliana kwa wingi.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kupigwa matuta ya mistari ambayo imenyooka, mabomba ya umwagiliaji ya mfumo wa kisasa yamewekwa na yanaachilia maji mengi kuingia na kuifanya mimea kua na unyevu unyevu wa mchana na usiku.

Shamba kubwa ambalo mkulima ametenga visehemu vidogovidogo, ili kupanda vitalu vyenye mimea tofautitofauti na ikishakomaa miche yake aweze kuihamishia kwenye mashamba makubwa.

Shamba kubwa ambalo lina ardhi iliyojaa rutuba ya kutosha mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa na tayari mabomba ya maji yamewekwa ili kuhakikisha zinastawi vizuri na kuwa na mavuno ya kutosha.

Shamba ambalo limelimwa na kutengenezwa kwa njia ya kisasa, mabomba ya maji yamewekwa na kuhakikisha matunda mazuri yametoka na yanakaribia kufikia wakati wa mavuno.

Shamba kubwa ambalo tayari limeandaliwa kulimwa na kupigwa matuta, sasa mabomba ya maji yanaachilia kwenye kila mstari, ili kuhakikisha zile mbegu zilizosiwa zinaota na miche yake kuwa bora.

Mboga za majani aina ya majani ya maboga yamepandwa kwa wingi kwenye shamba, ambalo udongo wake una utajiri mkubwa wa rutuba hivyo kusababisha kukua na kustawi kwa wingi.

Kando ya barabara ya vumbi, mahindi yamepandwa na tayari yanamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa ili kuyastawisha baadae yaweze kutoa mazao kwa wingi ili kuleta faida kwa wakulima.

Sehemu ndogo ya shamba kubwa ambapo mkulima ametengeneza tuta moja ambalo ni refu ili kusia mbegu za aina tofauti na kuandaa miche yake na baadae ikishakomaa kuihamishia kwenye shamba lote.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kupigwa matuta madogomadogo kwenye mistari iliyonyooka, na tayari mimea imepandwa ikiendelea kumwagiliwa ili hatimaye iweze kukomaa na kutoa mazao mengi ya biashara.

Eneo dogo katika shamba kubwa ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kupanda mbegu mbalimbali, kitalu ambacho baadaye kitavunwa miche yake na kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, umewekwa kwenye shamba kubwa ambalo limewekwa matuta na kuyaruhisu maji kuingia ili kumwagilia mahindi yaliyopandwa ambayo yapo kwenye hatua za awali.

Eneo moja katika shamba ambalo limepigwa tuta na tayari mkulima amezisia mbegu, akisubiria ziweze kuota na baadae ziweze kupata miche iliyo bora na kuhamishia kwenye eneo kubwa la shamba.

Eneo ambalo tambarare ambapo uoto wa asili mwingi umepotea, kutokana na vile ambavyo wanyama hupita kila wakati na kukanyaga wakiwa wanatafuta malisho yao ya mchana na jioni.

Njia ya watembea kwa miguu imepita kando ya bahari yenye maji mengi, hivyo kuwa ni hatari kwa wananchi wote wanaopita hasa nyakati za usiku ikiwa ni pamoja na watoto wasiokuwa na uangalizi wanaweza kudumbukia.

Barabara ya vumbi imepita kwenye mashamba mengi, ambayo hayalimwi mazao yoyote, ikielekea nyuma ya milima iliyojaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti, hasa viumbe hai wanaishi ndani ya msitu.

Barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya kusafiri yenye mteremko mdogo imepita katikati ya mashamba yenye msitu na miti michache, na vyote vikiwa havina kijani kibichi kutokana na mvua ambazo hazijanyesha kwa muda mrefu.

Eneo la jangwa ambalo liko kando na makazi ya watu, ambapo pamejaa majani mengi yaliyokuwa yameanza kukauka, wanyamapori mbalimbali wanapita wakitafuta malisho, huku katikati kukiwa na njia ya watembea kwa miguu wakielekea ng’ambo ya pili kuliko na makazi ya watu.

Eneo la ardhi ambalo liko tambarare limejaa majani mengi na upungufu mkubwa wa miti, kutokana na vile ambavyo wanajamii wameikata kwa wingi na kwenda kuitumia kwenye matumizi yao binafsi.

Mfereji wenye maji taka umejichimba wenyewe katikati ya msitu, yaliyotokana na mafuriko ya mvua zilizonyesha uwanda wa juu na sasa yanaelekea eneo la bondeni.

Eneo la ardhi ambalo liko tambarare bila kuwa na milima yoyote, limejaa uoto wa asili ambao ni: majani mengi yanayotambaa, miti michache pamoja na maua; vyote vikiwa havina kijani kibichi.

Mashamba mengi ambayo yapo mbali na makazi ya watu yaliyojaa majani na maua tofautitofauti, huku watu wakipita kwenye njia iliyoko katikati na kuelekea ng'ambo ya pili.

Eneo ambalo halijalimwa kwa miaka mingi, limejaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti ikiwa ni miti, majani na maua mengi ya kondeni, ambapo mvua zilizotokana kunyesha zimeacha kijani kibichi kinachovutia.

Sehemu ya ardhi ambayo ipo tambarare na njia za watembea kwa miguu zimepita katikati huku pembeni umesimama msitu mkubwa uliojaa majani, miti, maua pamoja na viumbe walio hai.

Msitu ambao umejaa majani mengi pamoja na miti kutokana na mvua ambayo imetoka kunyesha kwa muda mrefu, na kufanya mimea yote kuwa na kijani kibichi, na kufanya hali ya hewa kuwa nzuri na salama kwa wanadamu.

Msitu mkuu wa ambao juu yake umetanda ukungu kutokana na baridi kali inayoendelea inayosababishwa na mvua, ambazo zinanyesha mfululizo na kusababisha kijani kibichi kuonekana.

Eneo la ardhi ambalo limetawaliwa na vilima vidogovidogo, vilivyojaa uoto wa asili kama vile majani na maua ambayo yanatambaa, pembeni uzuri wake umechagizwa na wingu ambalo limetanda kwa juu.

Mnyamapori aina ya twiga akiwa amesimama imara katikati ya msitu, na kunyoosha shingo yake refu iliyoipita miti michache, na kuyafanya mazingira yote kuwa mazuri na yanayovutia.

Mandhari nzuri inayochagizwa na miti mirefu kwa mifupi pamoja na majani bila kusahau kilele cha mlima kilimanjaro chenye rangi nyeupe ya theluji pamoja na mawingu ya rangi ya bluu.

Katikati ya msitu mkubwa ambao umejaa miti mingi yenye matawi na majani yaliyo stawi kwa wingi yanayo fyonza maji kutoka kwenye dimbwi lililo twama katikati, na kuashiria ya kwamba ndani pia kuna viumbe hai wanao ishi.

Mandhari nzuri chini ya kilele cha mlima wa kilimanjaro, kilichojaa theluji nzuri na miti mingi, majani yote ya kijani, yanapendezesha mandhari ambayo watalii wengi huja na kutazama.

Mfereji mpana wenye maji taka yanayotiririka yakitokea nyanda za juu umepita katikati ya shamba kubwa, hivyo kufanya eneo hili uoto wa asili hustawi kwa wingi na kufanya mazingira yawe na mvuto zaidi.

Kando ya bahari iliyojaa maji mengi uzuri wake unachagizwa na rangi nzuri ya mawingu ya nyeupe na bluu. Mti umesimama ukiwa na matawi kadhaa ambapo watu huja nakujipumzisha kwenye kivuli chake.

Hifadhi ya wanyama pori ambayo ipo kando ya kisitu mikubwa. Katikati wamesimama pundamilia wakiwa na watoto wao wadogo na rangi zao nzuri za kuvukita za mistari myeupe na myeusi huku watalii wakiwashangaa kwa mbali.

Eneo ambalo limezingirwa na milima ambayo imejaa uoto wa asili pamoja na viumbe hai wanaoishi na kupata marisho yao katikati ya msitu mkubwa ambao ni hatari kwa watu kupita.

Eneo la ardhi ambalo lina vilima vidogovidogo, huku uoto wa asili ukiwa umekauka na unakaribia kutoweka kabisa, kutokana na upungufu mkubwa wa mvua ambazo hazijanyesha kwa muda mrefu.

Eneo ambalo limejaa msitu mkubwa ulio na miti mingi, yenye matawi na majani yaliyostawi vizuri katikati limesimama jabali kubwa, ambalo watalii mbalimbali hutoka kwenye mataifa yao na kuja kulitazama.

Eneo ambalo liko tambarare lililokuwa limejaa na uoto wa asili mwingi kama vile majani mengi yanayotambaa na miti. Na sasa vyote vimetoweka kutokana na kukanyagwa mara kwa mara na wanyama wanaotafuta malisho.

Eneo la ardhi ambalo liko tambarare bila kuwa na vilima vidogo, likiwa na majani ambayo yanakaribia kukauka na kutoweka kabisa, inayosababishwa na kutokuwa na mvua kwa muda mrefu.

Mashamba ambayo yamejaa uoto mwingi wa asili ikiwa ni pamoja na majani mengi yanayotambaa, maua na miti michache, kando imepita barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu inayokwenda ng'ambo ya pili.

Msitu ambao umejitenga kando na makazi ya watu, umejaa majani mengi yanayotambaa na maua huku miti ikiwa ni mirefu kwa mifupi vyote vimejaa kijani kibichi.

Mfereji wenye maji taka yanayotiririka, umepita katikati ya mashamba ukielekea maeneo yenye mabonde, ili kuwasaidia wakulima wenye bustani ndogondogo za nyumbani, kuweza kupalilia na kuyatumia kumwagilia na hatimaye kuvuna.

Eneo dogo ambalo lipo tambarare limezingirwa na milima mirefu iliyojaa uoto wa asili wa aina tofautitofauti, na pia kumejaa wanyama walio hai ambao wanaishi na kujipatia malisho yao katikati ya msitu.

Eneo mbalo lipo tambarare lililokuwa limejaa uoto wa asili tofauti tofauti, na sasa wote umekauka na ukitoweka kutokana na ukosefu wa maji na mvua ambazo hazijanyesha kwa muda mrefu.

Eneo ambalo lipo tambarare, katikati umepita mfereji wa majitaka yanayotiririka ambayo yanaashiria kutokea magonjwa mengi ya mlipuko kutokana na vile ambavyo wadudu wengi wanazaliana ndani yake.

Eneo lenye bonde ambalo limejaa maji yanayotumiwa na wanajamii katika shughuli ya kunyweshea mifugo baada ya kuzunguka huku na kule, kwenye mashamba wakitafuta malisho na baada ya jua kali hurejea na kunywa maji haya.

Shamba kubwa ambalo limejaa majani mengi yaliyotokana, na mvua zinazoendelea kunyesha mfululizo, na sasa juu kwenye anga limetanda wingu likiambatana na ukungu ikiashiria kunyesha muda sio mrefu.

Mashamba ambayo hayajalimwa kwa muda mrefu yakiwa yamesheheni mimea mbalimbali kama vile maua ya kondeni yenye rangi nzuri na ya kuvutia, kila mtu anayepita kando ya njia ya kutembea kwa miguu.

Eneo la nchi ambalo lina vilima vidogovidogo, limejaa majani na miti michache ikiashiria upungufu wa mvua ambazo hazijanyesha mfululizo kwa mda mrefu, hivyo kuhatarisha kupotea kwa uoto wa asili.

Eneo ambalo liko tambarare katikati yametuama maji ambayo yanaashiria mlipuko wa magonjwa kama vile kipindupindu kutokana na vijidudu vinavyozaliana ndani yake.

Eneo ambalo limejaa vilima vidogovidogo na mwingine mrefu umesimama kwa mbele, uoto wa asili ukiwa umetamalaki, ikiwa ni pamoja na majani mengi, miti pamoja na maua ya kondeni.

Eneo ambalo lina vilima vidogovidogo ukiwa umejaa majani na miti, mbele milima mirefu imesimama ikiwa inatoa mandhari nzuri kwa eneo lote ambapo watu hupita na kutazama.

Mfereji wa majitaka umepita katikati ya ardhi iliyo tambarare ukielekea maeneo ya kwenye mabonde, ambapo wajasiriamali wadogowadogo wa bustani wameweka mimea ya miche tofautitofauti.

Eneo ambalo lina tambarare, vilima vidogovidogo na ile ambayo ni mirefu, yote kwa pamoja imejaa kijani kibichi, kinachosababisha mazingira yoye kuwa na mandhari nzuri na inayovutia.

Miti miwili mmoja mrefu na mwengine mfupi wa saizi ya kati, imesimama katikati ya shamba kubwa ambalo mengine yote imeteketea kutokana na ukosefu maji muda mrefu pamoja na mvua.

Eneo ambalo lipo tambarare limejaa majani, miti na maua mengi huku uzuri wake ukichagizwa na mwanga mzuri wa jua ambalo linazama upande wa mashariki.

Eneo ambalo ni safi na lina maji yaliyosimama katikati, yaliyochagizwa na mawingu ya rangi ya bluu, yaliyofanya na maji yenyewe yapate rangi nzuri na ya kupendeza wakati ambapo mvua hazijanyesha kwa muda mrefu.

Sehemu ambayo inatambarare na milima ikiwa imechagizwa na rangi ya mawingu yaliyopo mbele (meupe na bluu), vyote kwa pamoja vikiyafanya mazingira yawe na mandhari inayovutia.

Wanaume jasiri ambao hawana uwoga wanaendelea na kazi ya kurina asali, kazi ambayo wengi wanaikimbia kutokana na madhara mbalimbali yanayotokea baada ya kung'atwa na nyuki.

Mwanaume ambaye ni mfugaji amewaweka mifugo ndani ya banda alilolitengeneza kwa kutumia mbao, na sasa amechuma tawi la mti na amelishikiria iliwaweze kula majani yake baadaye waweze kutoa maziwa yakutosha.

Ndani ya banda ambalo limetengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao, mbuzi wanaofugwa tayari wanaendelea kula majani ili kuhakikisha baadae jioni wanakuwa na maziwa ya kutosha watakapokamuliwa.

Ndani ya zizi ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao nyingi, wamejaa mbuzi ambao wanafugwa na baadaye kuchinjwa na nyama yao hupelekwa kiwandani; kuchakatwa, kusindikwa na kupatikana bidhaa nyingine.

Mbuzi wanaofugwa nyumbani, wapo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao, wanaendelea kula majani yaliyokatwa na kuwekwa na mfugaji, ili kuhakikisha baadaye jioni anajipatia maziwa ya kutosha.

Mbuzi wengi wa kisasa wamejaa kwenye zizi ambalo limezungushiwa uzio kwa kutumia mbao, wameshiba na wamelala kwenye ardhi wakisubiria wakati wa jioni waweze kukamuliwa na maziwa yao kuuzwa kwa majirani na maduka ya mtaani.

Mwanaume ambaye ni mkulima na mfugaji wa mbuzi ambao wamekuwa na afya nzuri akiwakagua ili kuona kama wana tatizo lolote na kuwapatia matibabu. Wakati akisubiria jioni ifike kukamua maziwa na kuyauza kwa majirani waliomzunguka.

Kando ya nyumba ya kuishi mfugaji amekijenga kisima kifupi; ili kuwezesha bata anaowafuga kuogelea na kujisafisha, ili wasiweze kupata magonjwa mbalimbali ya ngozi kama vile wadudu wanaoweza kufyonza damu yao wanaoitwa kupe.

Kuku pamoja na bata wengi wanafungwa pembezoni mwa mji na asubuhi na mapema wamefunguliwa kutoka kwenye banda, ili waweze kula chakula kilichochanganywa na virutubisho pamoja na chanjo inayowakinga na magonjwa.

Mwanaume ambaye ni mfugaji wa kuku kwa miaka mingi, anaendelea na kazi ambayo imempatia uzoefu mkubwa na asubuhi hii amewafungulia kuwatoa nje ya banda wapate hewa nzuri na kula majani yanayowapa virutubisho vya kutosha.

Zao la mahindi lishe linavunwa kwa wingi kwenye shamba kubwa na kuwekwa kwenye mifuko, ambapo baadae hushonwa na safari ya kuelekea kiwandani kuanza, ambapo inachakatwa na kusindikwa na baadae kupatikana bidhaa mbalimbali madukani.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za bati tayari kimewekwa dukani kikiwa na mbegu za mboga za majani, ili kuuzwa kwa wakulima wote wanaofanya kilimo cha biashara.

kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu za mimea ambayo hupandwa na kustawi kwa wingi hasa maeneo yenye ubaridi.

Ndani ya duka ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na bidhaa za ufugaji, vifungashio vimewekwa tayari kwa ajili ya wateja wote wanaotaka kununua mbegu za mboga za majani nyanya karoti na hata vitunguu maji.

Mbegu za mimea aina ya mboga za majani zinazoitwa figiri, zimepandwa na sasa zimeota zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa, juu ya shamba lenye udongo uliojaa rutuba ya kutosha.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa, mkulima ameweza kusia mbegu za mimea tofauti tofauti. Na miche imeota ikiendelea kustawi vizuri kutokana na virutubisho vingi vilivyopo kwenye maji yanayotumika.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za nailoni, ndani yake zimewekwa mbegu za mboga za majani ili kuuzia wateja wote wa rejereja wanaokwenda kupanda kwenye bustani za nyumbani.

Vifungashio vya aina tofauti tofauti, ndani yake zipo mbegu ambazo zinauzwa kwa wakulima wanaofanya biashara ya miche, au hata wale ambao wanatengeneza bustani ndogo ndogo za nyumbani.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye vyombo ambavyo vimejazwa udongo, uliochanganywa na mbolea yenye kemikali na kufanya ziweze kuota, na sasa miche ipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa.

Vifungashio ambavyo ndani yake zimewekwa mbegu za maua tofautitofauti, ambayo hupandwa kwa ajili ya bustani nzuri za nyumbani nakuyafanya mazingira kupendeza nakuwa na harufu nzuri.

Ndani ya duka ambapo zinapatikana mbegu za mimea tofautitofauti, kwenye vifungashio vilivyowekwa vizuri, ili kila anayehitaji akiingia, aweza kuona na kufikia kwa urahisi.

Ndoo ndogo za chuma ambazo zimejazwa udongo mpaka kukaribia kujaa,, na ndani yake zimepandwa mbegu za mimea, tayari zimeota na miche ipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, na mkulima anaendelea kumwagilia.

wanaume wawili na wanaume ambao wamesimama imara wanaendelea kuzisia mbegu ndani ya kitalu kidogo walichokiandaa katikati ya shamba, ili baadae waweze kupata miche watakayo ihamishia katika shamba kubwa.

Mbegu za zao la nyanya, zimewekwa kwenye kifungashio na zinauzwa kwenye duka la pembejeo za kilimo, kwa ajili ya wale wote wanaofanya biashara au wanaotaka kuzipanda kwenye bustani za nyumbani.

Mbegu za maua mbalimbali zimewekwa kwenye vifungashio vizuri, ili kuhakikisha hewa haipiti na kuharibika kabla ya wakati wa matumizi kuisha na kuleta hasara.

Mbegu za mboga za majani aina ya figiri zimepandwa kwa wingi kwenye viriba na zimeota zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa ambapo sasa mkulima anakazi ya kuweka mbolea, kupalilia, kumwagilia ili kujihakikishia mavuno mengi.

Mbegu za mahindi zimepandwa kwenye shamba kubwa, na sasa miche imetoka ikiwa kwenye hatua zake za mwanzoni kabisa ambapo mkulima anaendelea kuweka mbolea, kupalilia, na umwagiliaji wa kutosha, ili baadae aweze kuvuna kwa wingi.

Wakulima ambao wamezipanda mbegu za mimea tofautitofauti kwenye kitalu na sasa zimeanza kuota wakiendelea kuzikagua vizuri, kung’oa majani ili kuhakikisha miche inakua na kustawi vizuri.

Ndani ya hema ambalo limejengwa vizuri na kufunikwa pande zote, huku sehemu ndogo ya mlango ikiachwa kwa ajili ya kuingia na kutoka, na mimea iliyopandwa ndani imestawi kwa wingi, kutokana na kutokupigwa na miale mikali ya jua.

Ndani ya duka ambalo zinapatikana bidhaa mbalimbali za kilimo zimewekwa vizuri mbegu ambazo zipo ndani ya vifungashio kama vile, karoti, pilipili hoho, nyanya na vyote ni kwa wateja wanao nunua rejereja.

Mbegu za zao la biashara aina ya papai zimewekwa ndani ya kifungashio na kufungwa imara ili kuhakikisha haziharibiki kabla ya wakati wake wa matumizi kuisha na kumletea hasara kubwa mteja na hata muuzaji.

Mbegu za mazao mbalimbali zimewekwa kwenye magunia na kuwekwa juu maelekezo, ya aina na vile ambavyo inatakiwa kusiwa, mpaka kupatikana miche iliyobora itakayohamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mbegu za mimea zimepandwa na Sasa zimeota zimestawi vizuri zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa ,huku mkulima akiendelea kuzitunza mpaka pale ambapo wakati wa mavuno utakapowadia.

Vifungashio viwili ambavyo ndani yake zimehifadhiwa mbegu za mahindi, ambalo ni moja ya zao la biashara, na yakishavunwa mengi husagwa na kupatikana unga unaouzwa mtaani.

Mbegu za mimea tofautitofauti imepandwa ndani ya hema iliyozungushiwa uzio pande zote, inaendelea kukua na miche yake inastawi vizuri kutokana na maji mengi ambayo yanayomwagiliwa.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye udongo ambao umejaa rutuba ya kutosha na kusababisha kuota na sasa miche yake inastawi vizuri na mkulima anafurahia.

Ndani ya hema ambayo imesanifiwa na kujengwa vizuri kwa kufunikwa pande zote, mimea ya aina mbalimbali imepandwa ikiwa tayari imeenda kustawi vizuri, ikikaribia wakati wa kuvunwa miche yake, na kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, zinazopendwa sana na wazee kwa vile ambavyo ni laini na zinaiva kwa muda mfupi baada ya kuziweka jikoni.

Mbegu za mimea zimepandwa na tayari zimemea vizuri kutokana na umwagiliaji unaotumia mfumo wa kisasa, na hatimaye miche inaendelea kustawi mpaka itakapokuwa imefikia kiwango cha kuhamishia kwenye mashamba makubwa.

Hema ambayo imejengwa vizuri na kufunikwa pande zote huku ikiachiwa eneo dogo la mlango wa kuingia na kutoka. Ndani yake zimepandwa mbegu nyingi za aina tofautitofauti na sasa miche tayari imeota na inaendelea kustawi vizuri.

Vyombo vichache vyenye rangi nyekundu, ambazo zimejazwa udongo mpaka juu uliochanganywa na mbolea ya samadi tayari mbegu zilizopandwa zimeota zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa.

Duka la pembejeo za kilimo ambalo linapatikana eneo la kijijini na kuwarahisishia wakulima wengi, ambao walikuwa wanafunga safari na kwenda eneo la mbali kuzifuata mbegu za mazao mbalimbali.

Kifungashio cha plastiki ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani, ambazo kwa wingi zinapatikana kwenye taifa la amerika na zinaumwa kwa gharama ya juu kutokana na vile ambavyo zinatumia fedha nyingi kwenye kilimo.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, zimewekwa kwenye kifungashio kilichofungwa imara ili kuhakikisha hewa haipiti na kuzifanya kuharibika, wakati ambao bado muda wa matumizi yake haujaisha na kuwaletea hasara wale wote ambao wamenunua.

Mwanaume ambaye nyumbani kwake anaishi na mbwa wengi na sio wanadamu amewatoa nje kwa mara ya kwanza ili waweze kupata afya bora na hewa nzuri, ili baadaye aweze kuwarejesha na kuwafungia tena kwenye banda lao.

Kijana ambaye ni mpenzi wa kufuga mbwa amemshika mmoja wapo ambaye ana mpira shingoni, huku wote wametazamana wakati ameachama kinywa chake akiashiria ana njaa kutokana na mawindo ya usiku.

Mtaalamu anayejishughulisha na kusanifu, kutengeneza pamoja na kuchonga samani kwa kutumia malighafi za mbao, amejenga vibanda ambavyo vipo tayari kwa wanunuzi wote ambao wanafuga mbwa nyumbani kwao.

Mbwa anayefugwa nyumbani ameletwa kwa mtaalamu wa mifugo akiwa amedhofika ili aweze kupimwa na uchunguzwa na badae kugundulika tatizo lake, na kupatiwa matibabu yatakayo mfanya kuwa na afya bora kama awali.

Ndani ya kituo ambacho kimejikita kwenye kuhudumia wanyama wanaofugwa nyumbani, wahudumu wawili wakimuogesha mbwa mdogo ambaye ameletwa ili kuhakikisha baadae, wakishamkausha, wanampaka dawa inayomsaidia kujikinga na maradhi mbalimbali ya ngozi.

Mbwa wawili ambao wameketi kwa kupeana migongo ndani ya banda lililotengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma, wakati wa mchana ambapo wanasubiri mfugaji wao awapatie chakula wapumzike kabla ya kuamka usiku kwenda kuwinda.

Wataalamu wanaofanya kazi ya kusanifu samani mbalimbali wamevitengeneza vibanda, kwa ajili ya ufugaji wa mbwa au paka nyumbani na tayari vimewekwa kuwauzia wale wote ambao ni wafugaji na wanaohitaji.

Madaktari wawili ambao ni wataalamu wa maswala ya mifugo wameletewa mbwa mdogo amedhohofika sana, ili waweze kumchunguza na kugundua tatizo lake na kumpatia matibabu.

Banda ambalo limesanifiwa na kujengwa vizuri kwa mtindo wa kisasa, limeekewa madirisha mawili pamoja na mlango maalumu kwa ajili ya ufugaji wa mbwa, na tayari limewekwa kwenye soko la mtandaoni kuuzwa.

Katika hifadhi ya wanyama pori twiga wakiwa na rangi zao nzuri zakupendeza, urefu wa shingo zao na miguu yao inawafanya kuendelea kuwavutia watalii wanao toka mataifa mbalimbali kuja kuwatazama.

Ndani ya hifadhi ya taifa ikiwa imejaa miti mingi na majani na misitu midogo midogo, katikati amesimama mnyama pori aina ya twiga amejinyoosha na shingo yake ndefu; kuyafanya mazingira kuvutia.

Ndege pori ambaye amesimama imara juu ya nyaya mbili za umeme mwenye rangi yake ya njano kwenye miguu na midomo, huku amezilaza mbawa zake akiwa amepata muonekano unaomvutia kila anayepita njiani.

Ndani ya hifadhi ya mbuga za wanyama kwenye barabara ambayo wanatembea tembo wakubwa limeegeshwa gari la watalii wakiwa ndani huku wakiwachungulia wakiwatazama na wakiwapiga picha pia.

Ndege wa porini akiwa amesimama vizuri na rangi zake za kuvutia ya nyeupe, pinki na nyeusi kichwani; wakati ambapo watalii kutoka mataifa mbalimbali wakiwa wanamshangaa na kumpiga picha.

Mwanaume ambaye amevalia barakoa anayewatunza wanyama pori ndani ya hifadhi, amemshika twiga ambaye anamuelezea kwa watalii wengi waliomzingira, walipotembelea kutoka mataifa yao mbalimbali.

Watoto wa mnyama pori aina ya tembo wamewekwa kwenye ardhi yenye vumbi ambapo wanalichota na kujimwagia, huku wamezingirwa na wanaume ambao wanawalinda wasiweze kutoroka na kwenda kwenye makazi ya watu.

Mnyama pori aina ya twiga akiwa katikati ya hifadhi ya taifa, wakati ambao watalii kutoka mataifa mbalimbali, wamefika ili kumtazama, kumpiga picha na badae kurejea makwao.

Ndege pori ambao wanapendeza kwa rangi zao, na midomo yao mirefu inayowasaidia kuokota wadudu vizuri kutoka kwenye majani, wamesimama kando ya dimbwi la maji ili kuweza kujipatia kinywaji hiki na kuendelea na safari zao.

Ndege pori ambaye amesimama kwenye tawi la mti, akiwa na rangi yake nzuri ya njano kwenye miguu na midomo huku nyeupe ikiwa shingoni na nyeusi kwenye mabawa yake na manyoya ambayo yote ameyashusha yakimpatia muonekano mzuri.

Kundi la wanyamapori aina ya tembo wamesimama wakiwa na watoto wao huku wamewakumbatia, ili kuhakikisha wanawalinda na wanakua vizuri kwa ajili ya watalii wote wanaotoka mataifa mbalimbali kuwatembelea.

Ndani ya mbuga za wanyama mmoja wapo ambaye anaitwa dubu mtoto, akitembea katikati ya ardhi ambayo ni ya vumbi, wakati ambao watalii kutoka mataifa mbalimbali wanamshangaa na kumpiga picha.